Wanadada hawa waliovalia shati za rangi nyekundu wako kiwanjani. Tunaona wanadada hawa wakishanglia mchezo ambao unachezwa kwenye uwanja huu. Mchezo ambao ni mchezo wa kandanda.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya upili. Tunawaona wanafunzi hawa wako tayari kufanya mtihani. Katika darasa hili kuna waalimu pia kuna wale wanao simamia mtihani.

Hawa ni watoto. Watoto hawa ,kuna wasichana na kuna vijana mbao ni wavulana. Watoto hawa wana furaha tele, maana wanafanya kazi pamoja. Wanaandika kwenye kitabu kimoja. Kati ya hawa watoto kuna mmoja ambaye ni mlemavu.